Daktari wa meno aliyevalia mavazi maalumu ya kinga, ameshika kinyago cha meno mkononi, akiwa ndani ya chumba cha tiba kilicho jaa vifaa vya kisasa tayari kuwahudumia wangonjwa kwa utaalamu na umakini mkubwa, katika kuhakikisha afya bora ya meno na kinywa unazingatiwa kiukamilifu.

Daktari wa meno ameshika mashine maalumu akiwa katika zoezi la kupima au kutibu mgonjwa aliyekaa kwenye kiti, huku akifungua mdomo wa mgonjwa kwa uangalifu mkubwa; hali inayoonyesha huduma za kitaalamu za tiba za meno safi na usafi wa kinywa katika sehemu maalumu za huduma ya afya.

Mwanaume ameinama kwa makini, akichota maji safi kwenye tenki kubwa, kwa kutumia dumu, kuhakikisha usafi na usalama wa maji yanayo tumika kwa matumizi ya kila siku. Mazingira haya yanaonesha juhudi za kuifadhi afya bora kupitia utunzaji wa maji safi na salama.

Wanafunzi wamevalia sare wakiwa safu moja wanapanda miche ya miti kwenye udongo katika udongo laini na eneo la wazi, wakijitahidi kuimarisha uoto wa asili na kuhifadhi mazingira dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamejaa umakini wanamalizia kupanda miti katika eneo la kijani, wakihakikisha kila mti umewekwa kwa njia sahihi, ili kulinda mazingira na kuimarisha afya ya mazingira.

Kundi la watu wameketi kwa utulivu ndani ya chumba safi, kila mmoja akihudumiwa kwa kupimwa sehemu mbalimbali kama kidole na kichwa, kwa kutumia vifaa maalumu vilivyopangwa mezani. Hali inayoashiria huduma za kitabibu na ufwatiliaji wa afya kwa kutumia teknolojia za kisasa.

Kundi la watu wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba maalumu chenye viti vilivyopangwa kwa mpangilio, huku wengine wakionekana kusubiri huduma au kushiriki katika maelekezo ya kiafya, mazingira yanaonyesha kuwa ya mpangilio wa kitabibu.

Ndani ya chumba maalumu cha kitabibu, madaktari wawili wamevaa mavazi ya kujikinga na kufuata taratibu za hali ya juu, wakionekana kuwa tayari kutoa huduma ya afya kwa uangalifu mkubwa.

Ndani ya chumba maalumu cha upasuaji, wahudumu wa afya wamevaa mavazi ya kujikinga, huku wakiwa wamejipanga kikazi wakishughulika na huduma za kitabibu kwa umakini mkubwa.

Kundi la watu wamevaa mavazi maalumu ya mazoezi wakikiwa katika mazingira ya utulivu, wakishiriki shughuli za pamoja zinazochochea afya ya akili kama vile mazoezi ya kupumua, kunyoosha viungo au nyonga yakionyesha umuhimu wa kujitunza kiakili na kimwili.

Kundi kubwa la wanawake wameshika watoto wadogo huku wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye viti maalumu, vinavyotolewa kwa huduma za afya za watoto. Wakifatilia kwa makini maelezo yanayotolewa na wataalamu wa afya huku mazingira yakizingatia usafi na usalama wa watoto.

Kundi la wanawake wameketi kwa utulivu huku wakiwa wamewabeba watoto wao, mmoja wao akishuhudia mtoto wake akipimwa uzito kwa kutumia kifaa maalumu cha afya, hali inayoakisi huduma za afya kwa watoto wachanga, katika mazingira salama.

Ndani ya chumba safi chenye mazingira ya utulivu, mwanaume ameketi huku amembeba mtoto mdogo kwa mikono yake kwa uangalifu, pembeni yake mwanamke ameketi akitazama kwa makini hali inayoonyesha huduma za afya ya watoto, zinazotolewa katika mazingira ya kitabibu.

Watu kadhaa wamekusanyika katika eneo la huduma za afya, mwanamke mmoja ameketi huku amebeba mtoto mkononi, daktari akiwa amevaa mavazi safi anampatia sindano kwa utaritibu wa tahadhari kuonyesha utekelezaji wa usafi wa kiafya kwa manufaa ya jamii.

Mwanamke ameketi kwa utulivu huku daktari akiwa karibu naye akimpatia huduma ya chanjo, pembeni kuna sanduku maalumu lenye dawa na vifaa vya matibabu. Tukio hilo likifanyika katika mazingira safi yenye kuzingatia usafi na afya ya jamii.

Vikombe viwili vimejazwa kinywaji cha rangi ya kijani, iliyotokana na kuchanganywa kwa maji safi na majani ya dawa, ambazo huaminika kutumika kama tiba ya asili katika kuimarisha afya na kutibu maradhi mbalimbali kwa kutumia mbinu za jadi.

Tunda la papai limekatwa nusu na kuanikwa kwa uwangalifu, likionyesha mbegu zake nyeusi katikati ya nyama yake ya ndani, likitumiwa kama sehemu ya tiba mbadala. kutokana na faida zake za kiafya zinazo tambulika katika jamii mbalimbali.

Juu ya kipande cha mbao mimea ya kijani imewekwa kwa mpangilio wa kuvutia, ikionyesha matumizi yake katika tiba za kienyeji, na utunzaji wa afya kwa kutumia mimea asilia.

Chupa na vikopo vimeandikwa kwa maandishi ya kina yanayofafanua matumizi mbalimbali ya dawa za kienyeji, huku picha za mimea na viungo vya asili vikipambwa zikionesha umuhimu wa tiba za zamani kwa kuponya magonjwa kwa njia ya asili.

Kikombe kimewekwa karibu na vipande vya tangawizi vilivyomenywa na ndimu iliyokatwa nusu, vitu ambavyo hutumika kutengeneza dawa ya asili ya kutuliza kikohozi, kuongeza kinga ya mwili na kusaidia mmeng’enyo wa chakula.

Kijiko cha kisanii kilichotengenezwa kwa uangalifu, kimewekwa pamoja na vidonge vya rangi ya kijani vinavyotumika kutibu magonjwa kwa njia za asili, vifaa hivi vinaonyesha utamaduni wa tiba za jadi na umuhimu matumizi ya mimea asilia katika afya ya watu.